Mashine ya kisasa inayotumika kutoa hela katika akaunti za benki "ATM", iliyoandikwa kwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kifupi yaliyopakwa rangi nyeupe, huku mashine hizi zikitengenezwa kwa njia ya kieletroniki na kuhifadhiwa ndani ya jengo lililopakwa rangi vizuri inayovutia.

Jengo kubwa la benki ya ikwiti sehemu ambayo uhifadhi wa fedha ufanyika kwa wateja wao huku kukiwa na wanaume wawili waliosimama wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana mbele ya jengo hilo nyuma yao kukiwa na picha zilizobandikwa vizuri zikielezea huduma tofauti tofauti zinazotolewa na benki hiyo.

Baa kubwa katika eneo maalumu ambapo uuzwaji wa vinywaji mbalimbali hususani pombe zenye vilevi pamoja na vinywaji vingine vipoozo. Huku kukiwa na vinywaji tofauti tofauti vyenye kuvutia sana vimewekwa katika eneo moja, lililozungukwa na vijana tofauti tofauti wa kiume na wa kike.

Baa mahali ambapo uuzwaji wa pombe mbalimbali kufanyika hasa zilizo na kilevi na zisizo na kilevi, huku kukiwa na watu mbalimbali waliovalia mavazi nadhifu sana vijana wa kiume na wa kike, wazee pamoja na watu tofautitofauti wakiwa katika eneo hili wakiburudika.

Sehemu ya mapokezi katika jengo kubwa la baa. Mahali ambapo vinywaji mbalimbali huuzwa hususani, vinywaji vikali na vinywaji vya kawaida vyenye kilevi na visivyokuwa na kilevi. Huku kukiwa na meza pana iliyosheheni vinywaji hivyo vilivyowekwa vizuri na kuvutia katika mpangilio mzuri.

Sehemu ya mapokezi katika eneo la baa huku kukiwa na makabati yaliyosheheni vinywaji mbalimbali, hususani vyenye kilevi na visivyo vya kilevi ndani ya eneo hilo kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, mbele yake kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana mkononi mwake akiwa ameshika kinywaji chenye rangi ya kuvutia.

Jengo la baa katika eneo la mapokezi mahali ambapo sehemu maalumu kwa ajili ya uuzwaji wa vinywaji tofauti tofauti hususani vyenye kilevi na visivyo na kilevi vya bei tofauti, huku vikiwa vimepangwa katika makabati yaliyo nakshiwa vizuri. Mbele ya mapokezi hayo kukiwa na kijana mwenye tabasamu anae hudumia mteja.

Eneo la wazi mahali ambako uuzwaji wa magari tofautitofauti ya aina mbalimbali, hasa magari ya kifahari kuuzwa huku katika eneo hilo; kukiwa na magari ya aina moja yaliyowekwa katika eneo hili ili kuuzwa, mahali ambapo pamezungushiwa uzio safi unaotenganisha eneo la mauzo pamoja na sehemu nyingine za wapita njia.

Wauzaji wa magari ya kisasa yaliyowekwa katika eneo la wazi pembezoni mwa barabara, huku yakiwa yamepakwa rangi nzuri nyeupe vioo vyeusi pamoja na taa nyekundu za kuvutia, Magari hayo yakiwa ya aina moja Yaliyopangwa katika mpangilio unaovutia sana.,

Duka linalouza magari ya kisasa lililoandikwa kwa jina la maandishi ya kiingereza "Hyundai", huku likiwa na nembo ya duka hilo. Ndani ya duka hilo kukiwa na magari tofautitofauti ya kampuni hiyo, ikiwemo magari ya mizigo pamoja na magari ya usafiri wa kawaida; yaliyowekwa ndani ya jengo hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku katika duka hilo kukiwa kumeandikwa maandishi yanayotumika kwa lugha ya kiingereza, picha ya ng'ombe, pamoja na kikopo chenye maziwa huku mbele ya duka hilo kukiwa na mwanamume aliyevalia mavazi nadhifu sana akipatiwa huduma ya maziwa ndani ya duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na picha ya ng'ombe iliyochorwa vizuri. Maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "MILK ATM" pamoja na picha ya mtoto aliyevalia mavazi nadhifu sana. Huku kukiwa na kifaa maalumu kinachotumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe. Lililopakwa rangi nzuri ya kuvutia nyeupe pamoja na bluu bahari, huku likiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Fresh Milk" picha ya mwanamke anayekunywa maziwa pamoja na kimiminika cha maziwa zilizochorwa vizuri.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe huku juu ya duka hilo kukiwa na bango linalomwonyesha ng'ombe akila majani pamoja na kikombe chenye maziwa ndani yake, katikati maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "destiny dairies", huku mbele ya duka hilo kukiwa na watu tofauti tofauti wateja duka hapo.

Duka dogo linauliza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa, huku likitumia teknolojia ya kisasa na mashine maalumu ya kuuza, bidhaa hiyo kwa bei ya rejareja kupitia vipimo maalumu kulingana. na bei ya mteja kifaa ambacho kimeandikwa kwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza milki a t m

Duka linalouza bidhaa za maziwa hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "milk ATM". Kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa amesimama mbele ya duka ilo, lililobandikwa picha ya maziwa yakimiminwa katika chombo kidogo ndogo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku kukiwa na binti muuzaji wa duka hilo akipima maziwa katika jagi dogo la mteja; aliyekuja kununua bidhaa hiyo nyuma ya binti huyo kukiwa na bidhaa nyingine zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kama nyanya za kopo, majani na bidhaa nyingine.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan maziwa safi ya ng'ombe inayouzwa kwa njia ya kielektroniki kwa bei ya rejareja, huku ikiwa limeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza yaliyopakwa rangi nyeupe na nyeusi yanayosomeka "'Quality Milk ATM" huku kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani katika duka hili.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku likitumia teknolojia ya kisasa kuuza maziwa kwa bei ya rejareja. Duka ilo lililotengenezwa maalumu nakuendeshwa kwa nishati ya umeme likiwa na picha ya mtoto anayekunywa maziwa, maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "miliki".

Duka dogo linalouza bidhaa za kila siku, ni maziwa safi ya ng'ombe kukiwa na kifaa maalumu chenye kutumia teknolojia kielektroniki kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja. katika kifaa hicho kilichopakwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza milki ya 8m.

Duka linalouza bidhaa za kila hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na kijana alievalia mavazi nadhifu sana, akitoa huduma ya maziwa kwa vijana wengine walioenda dukani hapo kujipatia bidhaa za maziwa zilizo hifadhiwa katika madumu yaliyowekwa vizuri ndani ya madumu ya rangi ya njano.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan maziwa safi ya ng'ombe, huku likiwa limeandikwa vizuri kwa maandishi yaliyopakwa rangi nyeusi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza kama " INVEMS MILK CENTER ". Picha ya ng'ombe aliyechorwa akila majani pamoja na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana mbele ya duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan maziwa safi ya ng'ombe, linaloendeshwa kupitia teknolojia ya kielektroniki na kuuza maziwa kwa bei ya rejareja. Huku likiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na picha zingine, maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "MILK ATM".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani ni maziwa safi ya ng'ombe, likiwa limepambwa kwa picha bora inayoonekana vizuri ya mtoto mwenye afya tele, huku juu ya mtoto huyo kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza, "Milk ATM" chini ya mtoto huyo kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku kukiwa na mwanamke aliyesimama katika mashine hiyo ya kielektroniki, akinunua bidhaa ya maziwa kulingana na pesa yake; katika kifaa kidogo kilichotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa; kikiwa na rangi ya kijani na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng’ombe huku likiwa limetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, ambapo mteja hununua maziwa kwa bei ya rejareja kulingana na kiasi alichonacho. Mashine zilizopakwa rangi nzuri pamoja na picha ya ng’ombe anayekula majani huku kukiwa na majina yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng’ombe ,huku katika kifaa hicho kilichotengezwa kwa njia ya kielektroniki, na kuuza maziwa kwa bei ya rejareja, kukiwa na mwanaume aliyesimama akiwa amevaa mavazi nadhifu sana, akipatiwa huduma kutoka katika kifaa hicho kinachoendeshwa kupitia nishati ya umeme.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za chakula, maziwa pamoja na vinywaji; huku ndani ya duka hilo kukiwa na makabati maalumu yaliyopangwa bidhaa tofautitofauti, kama: mikate, juisi pamoja na soda. Mbele kukiwa na mashine ya kisasa inayotumia teknolojia maalumu ya kuuza maziwa kwa njia ya kielektroniki kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa safi ya ng'ombe, huku likiwa limepakwa rangi nzuri ya kuvutia yenye maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiswahili "maziwa" pamoja na maandishi yaliyoandikwa katika dirisha la duka hilo "Availa" huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana akipatiwa huduma ndani ya duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za chakula pamoja na vinywaji, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mwanaume amevalia mavazi nadhifu sana akitoa huduma ya bidhaa ya maziwa kwa mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa ameshika chupa yenye kimiminika cha maziwa safi ya ng'ombe.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe. Katika duka hilo kukiwa kumepakwa rangi nyeupe pamoja na bluu, kwenye kuta za duka hilo na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza picha ya deri linalotumika kuweka maziwa mbele yake kukiwa na kijana bodaboda anayefanya usafirishaji wa maziwa haya.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa. Huku mbele ya duka hilo kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana. Juu ya duka hilo kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili pamoja na kiingereza, ikiwa kumeandikwa Kwa wino wa rangi ya bluu yakisomeka kama "Mikumbane Milk Ba".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa pamoja na chakula na vinywaji, huku mbele ya duka hilo ukiwa na mwanaume aliyesimama na kuvaa mavazi nadhifu sana, pembeni yake kukiwa na kifaa maalumu mashine ambayo huuza bidhaa za maziwa safi ya ng'ombe kwa njia ya kielektroniki, mashine iliyochorwa picha ya ng'ombe.

Duka linalouza bidhaa za kila siku kwa njia ya kielektroniki kwa bei ya rejareja, huku likiwa limetengenezwa na mashine maalumu inayosaidia kazi hiyo. Duka hilo lililopakwa rangi nyeupe ya kuvutia, picha ya ng'ombe mwenye afya tayari, pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "MILK ATM".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa ya ng'ombe, huku kukiwa na mashine maalum inayotumia teknolojia ya kisasa kuuza bidhaa hizo kwa bei ya rejareja. Mashine hii ikiwa imetengenezwa na kuandika kwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Milk ATM", huku ikiwa imechorwa picha za maziwa yakiwa kwenye chombo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe likiwa limewekwa juu bango lililoandikwa kwa maandishi makubwa kwa lugha ya kiingereza. Picha za ng'ombe pamoja na vimiminika vya maziwa vilivyo hifadhiwa katika vyombo maalumu. Ndani ya duka hilo kukiwa na kabati lililohifadhiwa bidhaa mbalimbali hususani za maziwa.

Duka inayouza bidhaa za kila siku hususan maziwa safi ya ng'ombe huku likiwa limepakwa rangi nzuri nyeupe pamoja na bluu bahari, maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomea kama "milk ATM" pamoja na "fresh whole milk".

Duka la kisasa linalouza bidhaa za kila siku, hususani bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kielektroniki, kuuza bidhaa hiyo kwa bei ya rejareja. Huku likiwa limepakwa rangi ya bluu inayopendeza vizuri, na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Milki ATM" ,ukiwa na picha ya mtoto mwenye afya tele katika kifaa hicho.

Duka dogo linalouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa ya ng'ombe, lililoandikwa kwa maandishi yanayotumika kwa lugha ya kiingereza "Miliki Atm", linaloendeshwa kwa teknolojia ya kielektroniki na kuuza maziwa kwa bei ya rejareja, huku likiwa na picha ya mtoto anayekunywa maziwa pamoja na kimiminika cha maziwa.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa safi ya ng'ombe huku likitengenezwa kwa vioo safi pamoja na marumaru ya kupendeza juu ya duka hilo kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe yanayosomea kwa lugha ya kiingereza "Milk ATM", picha za mtoto anayekunywa maziwa pamoja na ng'ombe wanaokula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani ni bidhaa za maziwa pamoja na chakula. Huku nje ya duka hilo kukiwa kumeandikwa kwa maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "ROYAL MILK ZONE" pamoja na rangi ya kuvutia vizuri. Ndani ya duka kukiwa na mhudumu anayetoa huduma ya kuuza bidhaa hizo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa huku kwenye duka hilo kukiwa na tangazo maandishi yaliyo andikwa kwa rangi nyeupe na kusomeka kwa lugha ya kiingereza"Milk Bar", kukiwa na watu tofauti tofauti waliovalia mavazi nadhifu sana wanaume na wanawake wanaosubiri huduma ya maziwa katika duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe, katika kifaa maalumu kinachotumia teknolojia ya kisasa, kuuza maziwa kwa bei ya rejareja; huku katika kifaa hicho, kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na glasi ya maziwa iliyowekwa kimiminika cha maziwa.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan maziwa safi ya ng’ombe. Huku juu ya duka hilo likiwa limeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza “GSP Milk”, pamoja na picha ya ng'ombe na wanyama wengine. Huku katika duka hilo kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, muuzaji wa bidhaa hizo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa, zinazotumia teknolojia ya kisasa na nishati ya umeme kuuza bidhaa hizo kwa bei ya rejareja, huku likiwa limepakwa rangi ya blue bahari pamoja na nyeupe, mchoro wa picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Milk ATM".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe huku kukiwa na bidhaa nyingine tofautitofauti ndani ya duka hilo; mashine ndogo, kifaa cha kielectroniki kilichobandikwa picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na maandishi ya lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "Milk ATM" kinachotumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa kwa kila siku hususani za maziwa, huku katika duka hilo ukiwa na kifaa cha kielektroniki kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja kilichoandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "milk ATM" ikiwa imepakwa rangi ya bluu bahari pamoja na picha ya ng'ombe anayevutia vizuri.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa safi ya ng'ombe, huku likiwa limetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambapo maziwa huuzwa kwa bei ya rejareja kulingana na thamani ya pesa ya mteja huku ndani ya kifaa hicho kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "Milk ATM".

Duka linaauza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe. Huku ndani ya duka hilo, kukiwa na kifaa maalum kinachouza maziwa kwa bei ya reja reja kwa kiasi alichonacho mteja. Huku likiwa limechorwa picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya Kiingereza "Milk ATM".

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani bidhaa za maziwa safi ya ng'ombe, likiwa limechorwa kwa picha mbalimbali hasa maziwa pamoja na vitu vingine. Huku likiwa limeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza yanayopendeza pamoja na namba za mawasiliano.

Duka linalouza bidha za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka ilo kukiwa na kijana wa kiume alievalia mavazi nadhifu sana mwenye nyuso ya furaha akipima maziwa katika chupa ndogo kulingana na kipimo cha mauzo ya bidhaa hio. Mbele ya duka ilo kukiwa na mwanamke aliyesimama sehemu.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa huku likiwa limetengenezwa kwa mashine maalumu, inayouza bidhaa hizo kwa bei ya rejareja, iliyopakwa rangi ya bluu bahari pamoja na nyeupe yenye kuvutia sana huku kukiwa na picha ya ng'ombe wanaokula majani safi, pamoja na picha ya maziwa na maandishi yaliyosomwa kwa lugha ya kiingereza.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan maziwa safi ya ng'ombe, inayotumia teknolojia ya kieletroniki kuuza maziwa kwa bei ya rejareja. Huku likiwa limepakwa rangi nzuri na kubandika picha za ng'ombe anayekula majani pamoja na kimiminika cha maziwa, pamoja likiwa limeandikwa maandishi yanayosomeka lugha ya kingereza "FRESH MILK".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa tofautitofauti kama vyakula pamoja na maziwa. Mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa ameshika moja ya kifaa cha kielektroniki; kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa huku ndani ya duka hilo, kukiwa na binti aliyevalia mavazi nadhifu sana akitoa huduma kwa wateja waliosimama mlangoni mwa duka hilo, duka lililoandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "new nginda daily" ambapo kuna bidhaa tofauti tofauti ndani ya duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususan bidhaa za maziwa ya ng’ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mwanaume aliyesimama mbele ya duka hilo na vijana wengine watatu. Juu ya duka hilo kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza pamoja na Kiswahili, yanayosomeka kama: "Salam Dairy Milk Collection Center".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa, huku ndani ya duka hilo kukiwa na kifaa maalumu, mashine ambayo inatumia teknolojia ya kila siku kuuza maziwa kwa bei ya rejareja, picha za ng'ombe anayekula majani pamoja na taarifa nyingine zikiwa zimebandikwa vizuri katika milango na kuta za duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa tofauti tofauti kama vyakula pamoja na vinywaji, huku duka likiwa limepambwa vizuri madirisha yake yakiwa yamepambwa kwa rangi safi ya kijani mlango wake wa mbele ukiwa umepambwa kwa picha za mazao na tofauti.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa, huku kukiwa kuna mashine ya kieletroniki inayouza maziwa kwa bei ya rejareja iliyoandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "Milk ATM", picha ya ng'ombe mweusi mwenye madoa meupe pamoja na namna ya kutumia mashine hicho.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa ya ng'ombe huku katika milango ya duka hilo kukiwa kumechorwa picha za ng'ombe anayekula majani pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiswahili na lugha ya kiingereza kama yoghurt pamoja na maana

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa safi ya ng'ombe, huku likitumia teknolojia ya kisasa ambayo huuzwa maziwa kwa bei ya rejareja. kupitia teknolojia maalumu ambapo mteja kupata huduma ya maziwa, kulingana na kiasi cha fedha alichonacho.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe, mayai pamoja na mikate, na bidhaa zingine, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mashine maalumu, inayotumika kuuzamaziwa safi ya ng'ombe kwa njia ya kielektroniki, ambapo inahusisha mteja kununua bidhaa hiyo, kulingana na kiwango cha pesa yake.

Duka linalouliza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe kwa njia ya kielektroniki, huku kukiwa na kifaa maalumu kinachosaidia upatikanaji wa biashara hiyo kulingana na thamani ya pesa ya mteja. Duka lililoandikwa kwa maandishi yanayosomea kwa lugha ya kizungu "Milk ATM" pamoja na picha ya ng'ombe anayekula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe huku kukiwa na mteja aliye mbele ya duka hilo akipokea bidhaa hiyo kutoka kwa mhudumu aliyevalia mavazi nadhifu sana, muuzaji wa maziwa hayo ndani ya duka akimimina kupitia jagi dogo alilolishika kwa mkono wake wa kulia.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan maziwa safi ya ng'ombe, huku likitumia mfumo wa kieletroniki ili kuuza bidhaa hizo kwa bei ya rejareja. Likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kizungu yanayosomeka kama "MILK ATM", picha ya mtoto mwenye afya tele pamoja na maandishi mengine yanayopamba duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususa ni bidhaa za chakula, vibywaji pamoja na bidhaa zingine za kawaida, huku mbele ya duka hilo kukiwa na vijana wanne waliosimama mbele ya duka hilo wakipatiwa huduma mbalimbali na kijana aliefunika nyuso yake kwa barakoa aliendani ya duka hilo.

Samani za nyumbani kama makochi, vitanda, meza pamoja na samani nyingine za maofisini; zilizowekwa katika eneo moja kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja ndani ya duka ambalo limepangwa vizuri, huku ikiwa na samani nyingine kama picha pamoja na saa za urembo.

Duka linalouza samani za majumbani, hasa makochi yaliyotengenezwa kwa vitambaa safi na kushonwa kwa nyuzi zenye ubora viti vya plastiki, pamoja na vya mbao, meza za mbao, meza za kioo pamoja na sturi zilizotengenezwa vizuri, makabati ya mbao, picha za urembo pamoja na vitu vingine vyenye marumaru.

Eneo maalumu linalouza samani za majumbani na maofisini ikiwemo makochi, viti pamoja na meza za kisasa za majumbani na maofisini, saa za ukutani, vioo, taa za urembo pamoja na kabati za kuwekea nguo na kabati za urembo zilizopangwa katika mpangilio mzuri ndani ya duka hilo.

Mafundi selemala wataalamu wa kutengeneza thamani za majumbani. Wanaume wawili waliovyalia mavazi yenye sufu sana wakiwa katika eneo la karakana wakiranda mbao na kuziandaa kwa ajili ya matumizi ya utengenezaji wa thamani bora za majumbani, pamoja na maofisini zinazotengenezwa kwa kutumia mbao.

Samani za majumbani pamoja na ofisini zinazotengenezwa kwa mbao kama meza safi za chakula pamoja na meza za ofisini na meza za sebuleni, meza za vioo, makochi yanayotengenezwa na kushonwa kwa vitambaa bora, picha za ukutani, taa za urembo pamoja na marumaru.

Jengo la hoteli mahali ambapo hutoaji wa huduma za chakula na vinywaji hufanyika, huu kukiwa na meza pamoja na viti vilivyopangwa vizuri vikiwa vimerembwa kwa rangi nzuri ya kuvutia, pembeni kukiwa na sehemu ya mapokezi mahali kulikopangwa viti kwa ajili ya uuzwaji wa vinywaji mbalimbali.

Sehemu ya nje ya jengo la hoteli, mahali ambapo eneo hilo likiwa limetengenezwa vizuri na kuwekwa kibao maalumu, chenye maelezo ya menyu pamoja na taarifa nyingine, huku kukiwa na mlinzi mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akilinda eneo hilo la hoteli.

Eneo la mapokezi katika jengo la hoteli, mahali ambapo wateja wanaokuja kutembelea katika hoteli iyo na kupata huduma kupata taharifa mbalimbali na namna ya utoaji wa huduma ya hoteli iyo, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana akitoa huduma ya maelekezo kwa mateja aliyesimama mbele yake.

Sehemu ya Hoteli, katika jengo kubwa. Mahali ambapo huduma ya chakula ndani ya Hoteli hiyo hunapatikana, pamoja na vinywaji, huku kukiwa na watu mbalimbali wenye hadhi tofautitofauti, wanaojipatia chakula cha jioni katika eneo hili, lililopambwa vizuri kwa marumaru, taa za kisasa pamoja na wahudumu wanaofanya kazi kwa weledi.

Sehemu ya chakula katika jengo la hoteli huku kukiwa na watu mbalimbali waliovalia mavazi nadhifu sana wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama katika maeneo mbalimbali Ya hoteli hiyo Palipopambwa kwa viti pamoja na meza nzuri zenye thamani kubwa Kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Duka la mtaa mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali za nyumbani hasa vinywaji na chakula hufanyika, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mwanamke aliye vaa mavazi nadhifu sana, usoni mwake akiwa amevalia barakoa nyeusi akitoa huduma kwa mteja mwanaume akivalia barakoa nyeupe usoni mwake.

Duka la mtaa mahali ambapo huuza bidhaa mbalimbali hasa za nyumbani kama vyakula pamoja na matunda, ikiwa Ni mananasi, matikiti maji, Papai pamoja na nyanya, vitunguu maji, mchele na bidhaa nyingine. Ndani ya duka hilo kukiwa na kijana aliyevaa mavazi nadhifu Sana akinunua bidhaa tofauti.

Duka la mtaa mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, kama chakula pamoja na bidhaa nyingine. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na mwanamke aliyevaa mavazi na jipu sana, mwenye nyuso ya furaha, aliyeketi mbele ya duka hilo akimpatia huduma mteja aliye mbele yake. Huku kukiwa na bidhaa tofauti tofauti zilizopangwa vizuri katika duka hilo.

Duka la mtaa mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hasa za chakula majumbani hufanyika kama: matunda, mbogamboga, pamoja na bidhaa nyingine huku kukiwa na watu tofauti tofauti wanaonunua bidhaa na kuuza katika eneo hilo, zilizopangwa katika magunia pamoja na meza safi zilizowekwa vizuri.

Soko dogo mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa tofauti tofauti hususani chakula pamoja na matunda hufanyika, huku kukiwa na wanawake na wanaume pamoja na watoto wadogo waliofurika katika soko hilo wakiuza na kununua bidhaa zilizotandazwa vizuri katika eneo la chini.

Soko linalouza bidhaa tofautitofauti hususani; nafaka kama maharage, mahindi, mchele, kunde, njegere pamoja na bidhaa nyingine nyingine kama mafuta pamoja na maziwa. Huku mbele ya soko hilo kukiwa na kijana aliyevalia mavazi ya jivu sanaa akinunua bidhaa sokoni hapo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa hususan bidhaa za chakula. Huku kukiwa na bidhaa kama nyanya zilizoiva vizuri zilizowekwa katika matenga maalumu ya rangi ya njano. Huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana akitoa huduma kwa mwanamke mwingine aliyesimama mbele yake.

Soko dogo linalouza bidhaa tofauti tofauti kama nyanya, maharage, karoti, mboga za majani pamoja na bidhaa nyingine. Huku kukiwa na watu tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume wanaouza na kununua bidhaa katika soko hilo zilizopangwa kwenye meza za mbao zilizowekwa vizuri.

Ni soko dogo mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hasa bidhaa za chakula, pamoja na vinywaji kama chai pamoja na vyakula tofautitofauti, nafaka zilizohifadhiwa na kuwekwa katika mabeseni madogo madogo yaliyotandazwa chini, pamoja na bidhaa nyingine huku kukiwa na watu tofautitofauti wanawake na wanaume katika soko hilo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa tofautitofauti huuzwa hasa vyakula pamoja na matunda. Huku kukiwa kumerundikwa bidhaa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri katika soko hilo, zilizowekwa katika vifungashio safi na kuhifadhiwa vizuri kwa ubora mkubwa, kama bidhaa za ubuyu pamoja na bidhaa za matunda.

Soko dogo linalouza bidhaa mbalimbali hususan za chakula kama: mahindi, maharage, mchele, viazi, pamoja na karoti na bidhaa nyingine. Huku ndani ya soko hilo kukiwa na watu mbalimbali (wanawake kwa wanaume) wanaofanya biashara na kununua bidhaa katika soko hilo, zilizotandazwa chini na kuwekwa vizuri.

Soko dogo, mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa za kila siku hususani chakula pamoja na matunda. Huku kukiwa na bei maalumu iliyowekwa kwa kila bidhaa ndani ya soko hilo. Mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, muuzaji wa soko hilo akipanga bidhaa za nyanya katika mpangilio mzuri.

Soko dogo mahali ambapo uuzwaji wa biashara mbalimbali kama vyakula matunda pamoja na mboga za majani ikiwemo nyanya, pamoja na bidhaa nyingine huuzwa katika soko hilo, huku vikiwa vimehifadhiwa vizuri na kupangwa katika meza maalumu zilizotengenezwa kwa mbao.

Hili ni soko, mahali ambapo bidhaa mbalimbali uuzwa hasa bidhaa za chakula kama nyanya, vitunguu pamoja na bidhaa nyingine zilizohifadhiwa vizuri, na kutandazwa chini pembezoni mwa barabara kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wapita njia wa eneo hilo, huku ukiwa na wanaume na wanawake wanafanya biashara ya kuuza bidhaa hizo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, hususani bidhaa za chakula pamoja na nafaka nyingine, ikiwemo: nyanya, karoti, vitunguu, mihogo, maparachichi pamoja na matunda mengine, huku kukiwa na watu mbalimbali wanawake kwa wanaume wanaofanya biashara katika soko hilo.

Soko dogo mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hufanyika hasa bidhaa za chakula hususani karoti, maharage, mahindi, nyanya, ndizi, pamoja na bidhaa nyingine, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiuza bidhaa hizo ndani ya soko hilo, nyuma yake akizungukwa na bidhaa nyingine zilizopangwa vizuri.

Soko mahali ambapo bidhaa huuzwa kama nyanya, karoti, ndizi, vitunguu, pamoja na bidhaa nyingine huku kukiwa na mwanamume aliyevalia mavazi na zifu sana akiwa ameketi katikati ya duka hilo, akizungukwa na bidhaa tofauti tofauti zilizohifadhiwa vizuri katika matenga madogo madogo yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri.

Soko kubwa mahali ambapo bidhaa tofauti tofauti huuzwa kama vyakula pamoja na bidhaa nyingine. Huku kukiwa na watu tofauti tofauti wanaume kwa wanawake wa asili tofauti tofauti wakifanya maemezi ndani ya soko hilo, linaloshamiri kwa vitu vizuri na vya kisasa.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama vyakula, matunda pamoja na mbogamboga, huku kukiwa na watu tofautitofauti wa jinsia ya kike na kiume, waliofurika katika eneo hilo kununua na kuuza bidhaa hizo ndani ya soko, zilizopangwa vizuri katika meza maalumu na stuli zinazotumika kuuza bidhaa hizo.

Soko dogo mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hufanyika, hasa bidhaa za chakula pamoja na matunda kama: machungwa, matikitimaji, maepo pamoja na matango huku kukiwa na binti aliyevalia mavazi nadhifu sana akichagua matunda katika soko hilo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa hasa: matunda, vyakula pamoja na bidhaa nyingine; huku ndani ya soko hilo likifurika watu mbalimbali wa kiume na wanawake wanaonunua na kuuza bidhaa katika soko. Mbele kukiwa na mwanamume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiuza matunda aina ya machungwa.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa ameshika nyanya akiziweka vizuri katika kifungashio cha nyavu maalumu kwa kuuzwa kwa wateja, huku mbele yake kukiwa na bidhaa nyingine hususani mboga za majani pamoja na nyanya zilizohifadhiwa vizuri.

Kijana wa kike alievalia mavazi nadhifu sana mhudumu katika taasisi inayotoa mikopo mbalimbali kwa Vijana, wazee pamoja na mataasisi tofautitofauti inayoitwa kwa jina la kiingereza “platinum” , huku mhudumu huyo akiwa na tabasamu pana akifanya kazi katika kompyuta iliyo mbele yake.

Huduma ya kifedha ya utumaji na kupokea pesa kwa njia ya simu, inayofanywa na makampuni ya simu pamoja na benki, huku katika kioo cha simu, kukiwa na huduma ya kifedha, ambayo inaonyesha idadi ya kiasi cha pesa zinazotumwa, kodi inayokatwa kwenda kwenye akaunti ya benki.

Duka dogo lililopakwa rangi ya kijani pamoja na maandishi ya rangi nyeusi yalioandikwa mpesa, duka linalojihusisha na maji na upokeaji wa pesa kwa njia ya simu huku mbele ya duka hilo ukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nazifu sana hakipatiwa huduma na muhudumu aliyeko ndani ya duka hilo.

Jengo la gorofa mali isiyohamishika iliyoezekwa vizuri kwa njia ya kisasa, kwa paa bora na kupakwa wa rangi kuta zenye kuvutia, huku madirisha yake yakiwekwa vioo vyenye kung'aa na mwangaza mzuri ,kwa ajili ya kuruhusu hewa na mwanga safi kuingia ndani, nyumba iliyozungushiwa kwa uzio.

Jengo kubwa la ghorofa mali isiyohamishika, lililojengwa vizuri na kupakwa rangi zenye kuvutia vioo vinavyong'aa vizuri na kupitisha hewa safi na salama katika madirisha mapana pamoja na milango, vigae vilivyowekwa vizuri sakafuni na kupendezesha eneo hilo.

Jengo kubwa la kisasa lililojengwa vizuri na kuwezekwa kwa paa la kisasa, huku ikiwa imepakwa rangi nyeupe yenye kuvutia sana madirisha makubwa na madogo, yanayopitisha hewa safi na salama yaliyowekwa vizuri kwa vioo vyenye kuvutia sana, huku ikiwa imezungukwa kwa uzio mzuri uliopakwa rangi inayopendeza.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake huku ndani ya majengo hayo kukiwa na maduka yanayouza bidhaa tofautitofauti hasa nguo za kike na za kiume, huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa za kiume suruali pamoja na matisheti, magauni ya wanawake, viatu pamoja na vitu vingine vya urembo.

Jengo kubwa lenye maduka mengi ndani yake huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa mbalimbali hasa nguo za kiume kama mashati, suruali na makoti ya suti pamoja na fulana huku mbele ya duka hilo midoli miwili ya kiume imesimamishwa na imevishwa mavazi nadhifu sana.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya maduka hayo zikiuzwa bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za nguo za kiume kama; suti za rangi tofautitofauti, mashati ya mikono mirefu, suruali za rangi tofautitofauti, viatu vya kufunika na visivyo vya kufunika pamoja na tai, saa na vitu vingine vya kiume.

Majengo makubwa ya maduka mengi ndani yake huku ndani kukiwa na maduka mbalimbali yanayouza bidhaa za kila siku, hususani nguo pamoja na viatu vya kiume na vya kike; huku ndani ya duka hilo kukiwa na wateja mbalimbali pamoja na wauzaji wanaouza bidhaa hizo ndani ya duka, zilizopangwa na kuhifadhiwa vizuri.

Majengo makubwa yenye masoko mengi ndani yake huko ndani ya masoko hayo zikiuzwa bidhaa mbalimbali, kama viatu pamoja na nguo za kike na za kiume huku ndani ya soko kukiwa na kabati iliyotengenezwa vizuri kwa mbao na kunakishiwa iliyopangwa viatu tofauti tofauti vya kike na vya kiume vyenye kuvutia sana.

Majengo makubwa yenye maduka mengi, ndani yake kukiuzwa bidhaa mbalimbali hususan nguo za kike na za kiume, huku ndani ya duka hilo kukiuzwa nguo za kiume na za kike aina tofauti tofauti, viatu vya kufunika na vya kufunga vya kiume na vya kike viatu vya wazi pamoja na suti za kiume na za kike tai masharti na vitu vingine.

Majengo makubwa yenye maduka mengi huku ndani ya majengo hayo kukiwa na maduka yanayouza bidhaa tofautitofauti hususani samani za nyumbani pamoja na maofisini kama; viti vya mbao, meza za mbao na za kioo, vitanda vya kisasa pamoja na makochi yaliotengenezwa kwa vitambaa safi.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya maduka hayo kukiuzwa bidhaa tofautitofauti, hususani nguo za kike na za kiume, viatu vya kike na vya kiume tofautitofauti. Vikiwa vimepangwa katika meza maalumu, pamoja na kuwekwa vizuri kwa ajili ya ununuzi wa wateja.

Jengo kubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya maduka hayo ukiuzwa bidhaa tofauti tofauti hususani bidhaa za nguo za kike na za kiume, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mahali panapouzwa nguo za kike , zilizotandikwa vizuri na kutandazwa viatu vya kike na vya kiume mikoba pamoja na vitu vingine.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake huku ndani ya majengo hayo kukiwa na maduka yanayouza bidhaa tofauti tofauti hususani nguo, pamoja na viatu vya kike, na vya kiume vya saizi zote za watoto na watu wazima, huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa zilizopangwa na kuning'inizwa katika kuta zilizowekwa vizuri ndani ya duka hilo.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa hususani bidhaa za nguo pamoja na viatu, huku kukiwa na viatu vilivyopangwa katika kabati maalumu lililotengenezwa vizuri na kupakwa rangi nyeupe, viatu vya kike na vya kiume vyenye rangi toufautitofauti.

Duka kubwa la kisasa mahali panapouzwa bidhaa mbalimbali, hususan chakula pamoja na bidhaa nyingine. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na makabati yaliyopangwa vizuri, na kuwekwa bidhaa mbalimbali za afya ya meno, hasa dawa za meno pamoja na miswaki inayotumika kwa ajili ya kusafishia kinywa na meno.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali hasa za vyakula, nguo, pamoja na bidhaa nyingine, huku katika duka hilo kukifurika watu mbalimbali wanaonunua na kuuza bidhaa katika eneo hilo pamoja na bidhaa hizo zikiwa zimewekwa katika maeneo maalum ya kisasa kwa ajili ya kuuzwa kwa mateja.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa tofautitofauti hufanyika hasa vinywaji tofauti ikiwemo vyenye kilevi na visivyo na kilevi, huku kukiwa na makabati yaliyotengenezwa mahususi kwa uhifadhi na uuzaji wa bidhaa hizo ndani ya duka zilizopangwa kwa mpangilio mzuri.

Eneo la duka kubwa mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa hususani bidhaa za vinywaji, vyakula pamoja na nguo. Huku katika eneo la duka hilo kukiwa na mwanamke aliyevaliwa mavazi nadhifu sana, akichagua bidhaa tofautitofauti hususan mafuta pamoja na manukato yaliyopangwa vizuri katika makabati maalumu ndani ya duka hilo.

Duka kubwa linayouza bidhaa hususan chakula vinywaji pamoja na bidhaa nyingine, huku sehemu ya duka hilo mahali ambapo huuzwa bidhaa za chakula kama nyanya, vitunguu, karoti, viazi pamoja na bidhaa nyingine zikiwa zimepangwa katika makabati maalumu mbele ya duka hilo kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi madhifu sana.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo bidhaa tofautitofauti huuzwa, hasa bidhaa za chakula pamoja na vinywaji huku kukiwa na makabati yaliyopangwa vizuri bidhaa tofautitofauti kama: vinywaji vyenye kilevi na visivyo na kilevi, pamoja na chakula na mahitaji mengine, huku eneo hilo likiwa limepambwa kwa taa zenye mwanga mzuri na marumaru.

Duka kubwa linalouza bidhaa za kila siku hususani ni bidhaa za chakula. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa kama keki za kuokwa zilizowekwa vizuri katika mashine maalumu zinazosaidia uokwaji wa keki hizi. Huku kukiwa na mwanamke na mwanaume wananunua bidhaa za keki ndani ya duka hilo, mbele yao kukiwa na binti anayewahudumia.

Maduka makubwa yakisasa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa tofauti tofauti, hasa pombe pamoja na vilevi vya aina mbalimbali huku nje ya duka hilo kukiwa na maandishi yanayowaka mwanga mweupe yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "likwesito" ndani ya duka hilo kukiwa na makabati yaliyosheheni vinywaji mbalimbali.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo bidhaa mbalimbali za chakula huuzwa kama matunda na bidhaa nyingine kama nafaka, huku kukiwa na mwanamke alievalia mavazi nadhifu sana akifanya manunuzi ya tunda aina ya nanasi alililoweka katika kifaa maalumu cha kutambua bei ya tunda hilo.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama majokofu, redio pamoja na bidhaa nyingine za kielektroniki. Huku kukiwa na taa zenye mwangaza mzuri ndani ya duka hilo, marumaru iliyopangwa vizuri, pamoja na watu wanaofanya biashara ya kununua na kuuza vitu ndani ya duka hilo.